Ni mfumo wa kilimo mjini nchini Kenya. Mwanaume anaonekana akimwangilia mimea iliyopandwa kwenye mfumo wa wima wa mabomba meupe. Mimea hiyo, imepangwa kwa utaratibu kwenye nguzo ikiwezesha matumizi bora ya nafasi ndogo. Anaonekana akitumia chombo kidogo kumwangilia kila mmea kwa uangalifu. Upande wa kulia kuna mimea mingine ya majani labda mboga.

Mboga zimekuzwa ndani ya mabomba meupe ya plastiki yaliyopangwa kwa safu. Mizizi yake imezamishwa kwenye maji yaliyochanganywa na virutubisho. Juu ya mabomba hayo kuna mfumo wa kusukuma maji unaohakikisha mimea inapata mahitaji yake yote. Eneo lote linaonekana kuwa ndani ya bweni la kukuza mimea au mahali palipofunikwa.

Ni mfumo ya bustani ya mimea inayotumia mabomba. Mabomba hayo yametobolewa na mimea midogo kama vile letusi imepandwa ndani yake ikikua nje ya matundu. Chini ya mfumo huu wa wima, kuna mabakuli kadhaa ya mimea yaliyojazwa na udongo na mimea mingine, ikiashiria bustani ndogo.

Kundi kubwa la ng'ombe weusi wamekusanyika katika zizi kubwa au shamba la kisasa la ng'ombe wa maziwa.Ng'ombe hawa wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na sehemu za kulia, huku baadhi yap wanaonekana wakiwa. Miundo ya zizi inaonekana kuwa imejengwa kwa chuma au mbao na kuna mifumo ya kulisha na labda kunyweshea maji.

Trekta kubwa linalima shamba likiaanda udongo kwa ajili ya kilimo. Trekta hilo lina rangi ya kijani na lina vifaa vya kulima vinavyofunganishwa nyuma. Udongo unafukuliwa una rangi ya kahawia kuashiria ardhi yenye rutuba. Mkulima anaendesha trekta akifanya kazi shambani.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vikiwa vimemwagwa kutoka kikapu au chombo kingine kinachoshikiliwa na mikono ya mtu inayoonekana juu ya rundo hilo. Vitunguu hivyo vimekusanywa katika eneo la wazi ikionekana kama shambani na nyuma kuna mimea ya kijani kibichi inayoashiria shamba. Hii inaashiria msimu wa mavuno ya vitunguu.

Shamba kubwa lililolimwa kwa usawa likiwa limejaa mimea ya kabichi iliyopandwa kwa safu ndefu na nadhifu. Udongo unaonekana kuwa mwekundu jambo la kawaida katika sehemu nyingi za Kenya. Mimea ya kabichi ni michanga na yenye afya ikionyesha usimamizi mzuri wa kilimo. Nyuma ya shamba kuna miti na milima kuashiria kuwa eneo hili linaweza kuwa vijijini au nje ya jiji ambapo kilimo ni shughuli kuu ya kiuchumi.

Ni eneo kubwa la ufungaji wa nguruwe ambapo nguruwe wengi wametenganishwa katika vizimba vidogo vilivyopangwa kwa safu ndefu pande zote mbili za njia kuu. Muundo wa jengo unaonekana kuwa paa la chuma na kuta zinazopitisha hewa ,zikionyesha kuwa ni shamba la kisasa la ufugaji wa nguruwe.

Banda kubwa la kuku likiwa limejaa maelfu ya kuku. Kuku hao wengi wao wakiwa na manyoya meupe wametapakaa kote sakafuni ndani ya banda hilo. Kutokana na idadi kubwa ya kuku walioonekana inawezekana kabisa banda hili ni sehemu ya shamba kubwa la kuku wa kibiashara. Ndani ya banda kuna miundo mbinu muhimu inayowezesha ufugaji wa kuku hawa.

Kundi kubwa la ng'ombe, wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamejipanga ndani ya zizi au banda la kisasa la ng'ombe wa maziwa. Wamesimama nyuma ya vizuizi vya chuma vinavyowatenganisha huku milo yao ikiwa mbele yao. Mazingira yanaonekana safi na yamepangwa vizuri yakionyesha shamba la kisasa la maziwa. Ng'ombe hao wanaonekana wakiwa na afya njema na wametulia.

Ni eneo la kilimo likiwa na safu kadhaa au nyumba za mimea zilizojegwa .Hizi ni miundo ya chuma iliyofunikwa na plastiki nyeupe au wazi zinazotumika kulinda mimea dhidi ya hali mbaya ya hewa na wadudu huku zikiruhusu jua kupenya .Mimea inaonekana ikikua ndani na nje ya miundo hii.

Kiasi kikbwa cha vitunguu vyeupe vilivyoiva ambavyo zimejaza vimejaza eneo lote la picha, vinaonyesha mavuno mengi, au store ya vitunguu. Vinaonekana kuwa ni vikubwa kiasi na vimetundikana vikionyesha kuwa vimevunwa na kukusanywa. Vitunguu vingi vimepangwa kwenye chungu, au kifungashio cha bluu, cha plastiki ambacho kimejazwa kabisa.

Mkusanyiko mkubwa wa matunda ya kahawa unaonekana yaliyovunwa hivi karibuni yakionyesha rangi tofauti kuanzia kijani kibichi hadi nyekundu iliyo komaa ikionyesha hatua mbali mbali za ukomavu. Rundo kubwa la matunda haya limetandikwa kwenye tarubai au kitambaa mbele ya picha.

Shamba kubwa la mananasi yakiwa yamepandwa kwa safu ndefu. Yanaonekana yakiwa na mimea ingine tayari yamekuwa makubwa. Majani hayo marefu na magumu yanatokezea waziwazi. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye rutuba unaofaa kwa kilimo cha mazao hayo.

Shamba kubwa la mananasi. Mananasi yamepandwa kwa safu ndefu kwenye mteremko wa kilima yakionekana kuenea mbali. Kila mmea wa nanasi una majani marefu na matunda ya nanasi yaliyoiva au yanayoendelea kukua, yakiwa yamejishikisha katikati ya mmea. Anga linaonekana wazi likionyesha mawingu machache juu. Eneo hili linaashiria kilimo kikubwa cha mananasi, labda kwa ajili ya biashara.

Kiasi kikubwa cha nyanya nyekundu zikiwa zinasafairishwa kwenye mkanda wa kiotomatiki ndani ya kituo cha usindikizaji. Matunda haya yanaonekana kuwa yameiva na safi yakisafirishwa kwa wingi. Picha hii inaelewa hatua ya kwanza ya usindikaji wa mazao ambapo matunda yanapangwa au kusafirishwa kuelekea hatua nyingine ya uzalishaji.

Kiwanda cha usindikaji wa chakula hususan kile kinachoshughulikiwa na nyanya. Wafanyikazi wengi waliovalia sare za buluu na kofia za nywele, wanaonekana wakiwa kando ya mkanda wa kusafirisha bidhaa uliojaa nyanya nyekundu safi. Baadhi ya wafanyikazi wanaonekana wakipanga au kufungasha nyanya hizo.

Kundi kubwa la vifaranga wadogo wengi wao wakiwa na manyonya meupe, wamekusanyika kwenye sakafu iliyofunikwa na matandiko ya kahawia ambayo huenda ni maranda ya mbao au pumba yanayotumikwa kuweka joto na usafi katika banda la kuku. Vifaranga hawa wanaonekana wakiwa na afya njema na wanafanya shughuli za za kawaida wakitembea na kitafuta chakula.

Shamba kubwa lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo. Udongo umepangwa katika matuta au vitanda virefu na safu sawa, zikionyesha kuwa tayari kwa kupanda. Kati ya matuta hayo kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone, ikiwa na mabomba meusi membamba, yaliyoonyeshwa kando ya kila safu.

Kuna mmea uliopandwa kwenye udongo wenye unyevuneyvu. Karibu na mmea huo kuna bomba nyeusi nyembaba inayotumika kwenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Hii inaashiria kilimo cha kisasa au chenje tija ambapo maji hupelekwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa shamba kubwa labda likiwa na mimea mingine au udongo ulioandaliwa kwa ajili ya upandaji.

Mfumo wa vishikisho vya solar vilivyowekwa wazi shambani vikionyesha matumizi ya mishati ya jua. Inawezekana kabisa hivi ni vishikisho vinavyotumika kuendesha pump za solar ambayo husukuma maji kwa ajili ya umwagiliaji mashambani.